Mwanamke anayeonekana kuwa muuguzi au daktari. Amemshika mtoto mchanga. Mtoto amelala juu ya kitanda kinachotumika hospitalini, na amefunikwa blanketi dogo lenye vitone. Nyuma yao Kuna vifaa mbalimbali vya hospitali ikiashiria kuwa wako katika mazingira ya afya.

Kuna bango lilioandikwa kwa herufi kubwa nyekundu, kwenye kitambaa cheupe. Bango lenyewe limebandikwa kwenye mti karibu na ukuta wa kijani. Kando yake tunaona mtu ambaye anaonekana kuisoma. Bango lenyewe linatangaza huduma au dawa zinazo daiwa kuongeza mapenzi, nguvu za kiume, kumfunga mke au mume dhidhi, Hawa. Nambari la simu pia limetolewa kwa mawasiliano.

Kuna chupa ya plastiki yenye mfuniko wa rangi ya machungwa ambayo inaonekana kuwa ya kuhifadhia mkojo kwa ajili ya vipimo vya maabara. Chupa yenyewe inaonekana kuwa na mkojo. Mbele ya chupa hiyo, kuna matunda matatu na vidonge vitatu vyekundu.

Tunaona mwanamke ameketi kwenye kiti akiwa anapewa chanjo na mtu wa huduma wa afya. Mwanamke mwenyewe amevalia shati jeupe, Wote wawili wamevaa barakoa kuonyesha tahadhari dhidi ya magonjwa ya kuambukiza. Picha imepigwa nje mahali ambapo kuna hema na viti vingi.

Kisanduku cha dawa kinachoitwa Stamaril. Iko na maagizo kutoka kwa daktari ambayo inasema dawa yenyewe itumike kwa maagizo ya daktari pekee yake. Dawa yenyewe iwekwe mbali na watoto, pia dawa yenyewe inabainisha kwamba ni yellow fever vaccine chanjo ya homa ya manjano.